Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mtaalamu wa tiba ya meno aliyevaa mavazi maalumu pamoja na glavu, akiwa amemuwekea mtambo kwenye kinywa mgonjwa aliyelala.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kikiwa na vifaa mbalimbali, kuna wataalamu wawili waliovaa mavazi maalumu pamoja na barakoa huku kuna mwanamke mmoja aliyelala akiwa anakaguliwa kinywa.

Vifaa tofautitofauti, kama visu, vinavyotumika katika hospitali, vimewekwa ndani ya dishi, kwa ajili ya kusafishwa vizuri ili vitumike tena.

Watu wengi walikuwa wamekaa na wengine wamesimama eneo la hospitali, kuna magari yanayotumika kubebea wagonjwa yakiwa yamesimama na jingine limefunguliwa.

Jengo kubwa la hospitali, lililotengenezwa kwa kutumia matofali pamoja na vyuma. Wagonjwa wanaenda pale kutibiwa magonjwa mbalimbali.

Mtaalamu wa madawa ya binadamu akiwa amesimama kwenye ukuta amevaa vazi maalumu lenye rangi nyeupe, akiwa ana nywele nyingi zilizolazwa.

Wataalamu wa afya waliovaa mavazi maalumu pamoja na barakoa, wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamtimu mgonjwa aliye lala.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha uku watu wengi wakiwa wamekaa kwenye benchi wameshika mtoto, kuna mtaalamu mmoja wa afya ya watoto akiwa amesimama uku mwanamke mmoja akiwa amemshika mtoto amening'inizwa kwenye mzani akiwa anapimwa kilo.

Wataalamu wa afya wakiwa wanawaangalia watoto waliovaa nguo za kufanana, na wamepanga mstari wamewekwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mabati.

Mmea wa asili ambao hutumika kama dawa ya asili unatumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji umestawi vizuri.

Dawa za asili zikiwa zimewekwa kwenye vifaa maalumu, mfano kwenye bakuli nyeupe pamoja na kikombe cheupe. Kuna chupa pia zenye dawa zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji.

Dawa za asili zinazotengenezwa kwa kutumia tangawizi pamoja na ndimu zimechanganywa vizuri na kuwekwa kwenye kikombe kilicho wekwa juu ya kisosi, hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji.

Dawa za asili zinazotokana na mitishamba zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kuhifadhiwa vizuri lakini pia kuna nanasi pamoja na ndizi zilizopangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu ya wazi yenye majani mengi ikiwa na dawa ya asili, inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji.